Mwanaume aonekanaye anatembea akiwa amevaa koti la bluu lenye mistari ya njano kwenye mikono, suruali ya bluu iliyokolea pamoja na viatu vyeusi pembeni ya duka la benki linalofanya huduma ya kutoa na kuweka pesa kwa kutumia mashine maalumu.

Mashine ya benki ya kujihudumia inayofanya kazi kwa masaa ishirini na nne, inayowezesha watu kutoa na kuweka pesa kwa kutumia kadi maalumu pasipo na shida yoyote.

Mwanaume aliyevaa shati la kijani, ameshika simu mkono wake wa kulia, akiwa kwenye muonekano wa kufurahia, pia kukiwa na mabango ya benki za miamala ikiashiria huduma za utoaji na uwekaji pesa kupitia benki.

Magari kadhaa yaliyoegeshwa mbele ya jengo la ghorofa lenye madirisha ya vioo, liliochorwa mabango ya rangi ya bluu kwenye madirisha na milango na kuandikwa ¨Ecobank¨, ikiwa ni sehemu ya kupata huduma ya kuweka na kutoa pesa.

Wanawake watatu waliopo kwenye sehemu ya starehe, wawili wakiwa wamekaa wameshikilia glasi zenye vinywaji mmoja akiwa ameinama na kuwahudumia wengine kwa kuweka vinywaji juu ya meza.

Idadi kubwa ya watu wakiwa sehemu ya vinywaji na glasi zenye vinywaji, wakihudumiwa na wahudumu ambae nyuma yake kuna kabati lililosheheni vinywaji.

Magari mengi yenye muonekano wa rangi nyeupe, yaliyoegeshwa pembeni ya jengo la ghorofa, ambayo hayana namba za usajili, ikiashiria kuwa ni magari ambayo yapo sokoni, kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Gari lenye rangi ya damu ya mzee, lililofunguliwa milango yote ya mbele, huku sehemu ya ndani ikiwa inaonekana, kwa ajili ya matangazo ya biashara kwa wateja watakaoridhia kununua gari hilo.

Idadi kubwa ya magari, yenye rangi nyeupe yasiyokuwa na namba za usajili, yaliyoegeshwa mbele ya majengo mawili ya ghorofa. Ikiwa inamaana ni magari yaliyopo sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Chumba kikubwa cha wazi, kilichopangwa magari yenye rangi nyeusi ya kampuni ya "Hyundai", yakiwa hayana namba za usajiri, ikiwa ni magari yaliyo sokoni yakiwa yanauzwa kwa ajili ya wateja.

Magari kadhaa yenye rangi nyeupe aina ya "TOYOTA" yaliyoegeshwa katika eneo kubwa, ambayo hayana namba ya usajili, hii ikiashiria kuwa yapo sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya ofisi ya kuuza magari, yenye meza pamoja na kompyuta mpakato. Yakionekana magari yenye rangi nyeusi, yasiyo na namba za usajili. Hii ikiashiria kuwa, ni magari ambayo yapo sokoni, kwa ajili ya kuuzwa.

Jokofu la kisasa lenye rangi ya bluu, lililochorwa picha ya ng'ombe mweupe mwenye mabaka meusi na kuandikwa maziwa safi. Linalohusika na uchakataji na uuzaji wa maziwa kwa kutumia mfumo wa kuweka na kutoa pesa.

Wateja watano na muuza duka mmoja waliosimama kwenye duka la maziwa, lililoandikwa 'maziwa safi' wakiwa katika shughuli ya kuuziana na kununua maziwa hayo yanayopatikana katika duka hilo.

Jokofu la kisasa lenye rangi ya bluu, lililochorwa mabango yenye picha ya ng'ombe, na kuandikwa maziwa safi, lifanyalo kazi ya kuchakata maziwa na kuuza kwa kutumia mfumo wa kuweka na kutoa pesa.

Watu watano, watatu wakiwa ni wanaume wawili ni wanawake wamesimama mbele ya duka, lenye rangi ya bluu likiwa limechorwa picha ya ng’ombe na kuandikwa maziwa safi wakiwa katika kupata huduma ya maziwa kwa kutoa na kuweka pesa katika mashine maalumu.

Mwanamke aliyevaa vazi la kofia lijulikanalo kama mzula pamoja na fulana ya rangi ya kijivu, aliyeshika mfuko wa rangi ya bluu, amesimama kwenye duka linalouzwa maziwa, akiwa anapokea chupa ya maziwa kutoka kwa mhudumu.

Duka lenye muonekano wa rangi ya bluu lililoandikwa 'maziwa yetu maziwa safi', ndani likiwa na muuza duka aliyevaa barakoa, pamoja na flana ya rangi nyekundu aliyezungukwa na vyombo vya kuhifadhia maziwa hayo. Ikiwa ni duka linatoa huduma ya kuuza maziwa.

Jokofu la kisasa lenye rangi ya bluu na nyeupe, lililochorwa mabango yenye picha ya ngombe na kuandikwa maziwa safi, lifanyalo kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo wa kuweka na kutoa pesa.

Watu watatu waliopo kwenye duka zuri la kuvutia, nje yake likiwa limeandikwa, duka la maziwa, linalotoa huduma ya kuuza na kuchakata maziwa safi na maziwa ya mtindi.

Mteja wa kike pamoja na muuza duka wa kiume, waliopo kwenye duka la uuzaji wa maziwa, lenye jokofu la kisasa linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo wa kutoa na kuweka pesa.

Wanaume wanne, mmoja akionekana kutembea na watatu waliosimama mbele ya duka lililofunguliwa lililoandikwa maziwa pamoja na kuchorwa picha ya ng'ombe, ikiwa ni sehemu wanayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa safi pamoja na maziwa ya mtindi.

Duka kubwa lenye majokofu ya vinywaji kwa nje, moja likiwa la bluu lililoandikwa pepsi, na jingine likiwa jekundu lililoandikwa cocacola, linalotoa huduma ya uuzaji wa vinywaji pamoja na maziwa.

Jokofu la kisasa la bluu, lililobandikwa mabango yaliyoandikwa maziwa yanapatikana, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa safi pamoja na mtindi, linalotumia mfumo wa mashine ya kutoa na kuweka pesa.

Duka kubwa lenye rangi ya bluu, kwa mbele likiwa limewekwa mabango yaliyoandikwa "maziwa safi". Ndani zikionekana bidhaa mbalimbali zinazouzwa katika duka hilo. Likiwa ni duka linalotoa huduma ya kuuza na kuchakata maziwa.

Mdada mwenye nywele ndefu aliyevalia koti jeupe, akiwa anatumia mashine ya kisasa ya kuchakata na kuuza maziwa safi ya ng'ombe, inayotumia mfumo wa kuweka na kutoa pesa.

Mwanume aliyevaa fulana ya rangi ya chungwa na suruali nyeusi, akiwa ndani ya duka ambalo nje yake limewekwa mabango yenye rangi ya bluu, na kuandikwa "maziwa ya mtindi" ,ikiwa ni sehemu wanayotoa huduma ya kuuza maziwa safi na mtindi.

Mwanaume aliyevaa kofia nyeusi, fulana nyekundu, suruali ya jinzi pamoja na viatu vyeusi. Aliyesimama mbele ya jokofu lenye rangi ya bluu lililochorwa mabango yenye picha ya ng'ombe. Linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo wa kuweka na kutoa pesa.

Mwanaume aliyesimama akiwa amevaa shati ya blue ya mikono mifupi, suruali nyeusi pamoja na viatu vya rangi nyeusi ameweka mikono mfukoni, yupo mbele ya duka lenye mabango ya M-Pesa na maziwa safi linalotoa huduma za mihamala ya kipesa pamoja na uuzaji wa maziwa safi.

Duka lenye mwonekano wa rangi ya bluu, na mabango yaliyoandikwa 'maziwa safi', ndani yake kukiwa na majokofu mawili, makabati yaliyopangwa bidhaa mbalimbali, pamoja na muuzaji anayesaidia kutoa huduma katika duka hilo.

Jokofu la kisasa lenye rangi ya bluu na mabango yaliyochorwa picha ya ng'ombe, lililoandikwa maziwa safi, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo maalumu wa kuweka na kutoa pesa.

Mwanamke aliye vaa koti la rangi nyeupe, akiwa ameshika jagi, anamiminia maziwa kwenye jagi lingine lililopo chini hapo kwa nje anaonekana mtu anayehudu miwa aliyekuja kununua maziwa .

Duka dogo la kisasa lenye mabango yaliyochorwa picha ya ng'ombe ikiashiria uuzaji wa maziwa safi, ndani yake kukiwa na jokofu la rangi ya bluu na kabati lililopangwa bidhaaa tofauti ikiwemo mayai na mikate.

Majokofu mawili yenye rangi ya bluu, yaliyochorwa kwa mabango yenye picha ya ng'ombe na kuandikwa "Maziwa safi", yanayofanya kazi ya kuchakata maziwa na kuuza kwa kutumia mfumo wa kuweka na kutoa pesa.

Majokofu mawili ya kisasa yenye muonekano wa bluu, yaliyochorwa mabango yenye picha ya ng'ombe, yanayofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo wa kutoa na kuweka pesa.

Mwanamke aliye vaa koti la rangi nyeupe pamoja na kofia ya nailoni, aliyesimama mbele ya jokofu la kisasa lenye rangi ya bluu na mabango yaliyochorwa picha ya ng'ombe, na kuandikwa maziwa safi lifanyalo kazi ya kuchakata maziwa na kuuza kwa kutumia mfumo wa kuweka na kutoa pesa.

Jokofu la kisasa lenye rangi ya bluu lililochorwa kwa mabango yenye picha ya ng'ombe, na kuandikwa "maziwa safi" linalofanya kazi ya kuchakata maziwa na kuuza kwa kutumia mfumo wa kuweka na kutoa pesa.

Mwanaume aliyevaa singlendi ya kijani na maandishi ya njano pamoja na suruali yenye rangi ya kahawia, aliyesimama mbele ya duka kubwa la maziwa lilioandikwa kwa rangi nyekundu na bluu akiwa anasubiri kupata huduma ya maziwa safi na mtindi.

Mwanaume aliyevaa fulana ya rangi ya chungwa na suruali nyeusi, yupo ndani ya duka lenye mabango nje yaliyoandikwa maziwa safi na mtindi, likiwa ni duka linalotoa huduma ya kuuza na kuchakata maziwa.

Mwanaume aliyesimama ndani ya duka lenye mabango nje yaliyoandikwa duka la maziwa na vitafunio pamoja na mabango ya "M-pesa". Likiwa ni duka linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa na miamala ya kifedha.

Jokofu kubwa la kisasa, lenye mwonekano wa rangi ya bluu na nyeupe. Lililochorwa mabango yenye picha ya ng`ombe, na kuandikwa "maziwa safi". Linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa safi na ya mtindi, kwa kutumia mfumo wa kutoa na kuweka pesa.

Jokofu la kisasa lenye rangi ya bluu lililotengenezwa kwa teknolojia ya hali ya juu lenye uwezo wa kuchakata na kuuza maziwa safi ya ng'ombe kwa wateja, kwa kutumia mashine ya kutoa na kupokea pesa.

Jokofu la kisasa lenye sehemu mbili, linaloonekana kwenye muonekano wa rangi ya bluu, lenye mabango yaliyochorwa picha ya ng'ombe, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo maalumu wa kutoa na kuweka pesa.

Jokofu la kisasa lililochorwa kwa mabango ya rangi ya bluu pamoja na picha ya ng’ombe na kuandikwa maziwa safi, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo wa kuweka na kutoa pesa.

Duka dogo lenye mto ndani yake, mikate, jokofu pamoja na vyombo kadhaa .lenye mabango kwa mbele yanayoonyesha uuzaji wa maziwa safi, maziwa ya mtindi pamoja na mayai .

Jokofu la kisasa lenye mabango ya rangi ya bluu lililo chorwa picha ya ng'ombe na kuandikwa maziwa safi yenye ubora, Linalo fanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo wa kutoa na kuweka pesa.

Jokofu la kisasa lenye rangi ya bluu, lililochorwa mabango ya bluu yenye picha ya maziwa, na kuandikwa maziwa safi. Linalifanya kazi ya kuchakata maziwa na kuuza maziwa, kwa kutumia mfumo wa kuweka na kutoa pesa.

Jokofu la kisasa lenye rangi ya bluu lililochorwa mabango ya picha ya ng'ombe na kuandikwa maziwa safi lililopo ndani ya duka husika, linalofanya kazi ya kuchakata maziwa na kuuza kwa kutumia mfumo wa kuweka na kutoa pesa.

Wanaume wawili mmoja akiwa amevaa flana ya bluu, na barakoa ya bluu, mwingine aliyevaa koti jeusi na tisheti nyekundu, ameshikilia glasi yenye maziwa ndani yake. Wakiwa kwenye duka lenye rangi ya bluu, linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa.

Duka kubwa lenye mabango yenye rangi nyeupe pamoja na bluu yaliyochorwa picha ya ng'ombe na kuandikwa maziwa safi, ndani yake zikionekana bidhaa nyingine hili likiwa ni duka linalotoa bidhaa mbalimbali ikiwemo uuzaji wa maziwa safi pamoja na ya mtindi.

Mwanaume aliyevaa shati jeupe la mikono mirefu, pamoja na suruali ya kaki, akiwa amesimama mbele ya jokofu la kisasa lenye rangi ya kijani na bluu, lililochorwa mabango yenye picha ya ng'ombe, na kuandikwa "Maziwa safi". Linalofanya kazi ya kuchakata maziwa na kuuza kwa kutumia mfumo wa kuweka na kutoa pesa.

Sehemu ya wazi iliyopangwa samani za ndani, zenye makochi aina ya sofa, yenye mito juu yake pamoja na vitanda vijulikanavyo kama vitanda sofa. Vikiwa katika sehemu ya kuwavutia wateja kwa ajili ya biashara.

Chumba chenye samani mbalimbali za ndani ikiwemo makochi aina ya sofa, yaliyo pangwa vizuri yenye mito juu yake pamoja na vifaa vingine vya asili ya mbao, vikiwekwa kwaajili ya kuuzwa kwa wateja.

Chumba kikubwa, kizuri, na cha kuvutia cha kuuzia samani, kilichosheheni makochi ya sofa, viti vilivyotengenezwa kwa mbao, pamoja na vitanda vijulikanavyo kama vitanda sofa, ikiwa ni sehemu nzuri ya kuwavutia wateja wa samani za ndani.

Chumba kikubwa na kizuri cha kuuzia samani, kilichosheheni vitu mbalimbali vya ndani ikiwemo makochi ya aina ya sofa yenye rangi ya kijivu, viti na meza vilivyotengenezwa kwa mbao. Mapambo ya ndani kama vile maua pamoja na makabati.

Kitanda kikukubwa kilichotengenezwa kwa mbao imara na za kuvutia kilichowekwa sehemu ya wazi kwaajili ya kuwavutia wateja, ikiwa ni sehemu ya kufanya biashara ya uuzaji wa dhamani za ndani

Chumba kikubwa, kizuri na cha kuvutia, kilichosheheni samani za kisasa za ndani ikiwemo meza, makochi, viti, mapambo pamoja na vifaa vya umeme kama vile; taa, vilivyowekwa kwa lengo la biashara.

Kijana alievaa fulana yenye rangi ya samawati iliyokolea akiwa ameshika nyundo, shingoni mwake amevaa mkanda wa kupimia anachakata mbao kwaajili ya kutengeneza samani mbalimbali.

Kijana aliyevaa kofia yenye mchangayiko wa rangi ya kijivu na nyeusi, tisheti nyeupe, suruali nyeusi ameshika mto mkono wake wa kulia amekaa kwenye kochi aina ya sofa la rangi ya kijivu akiwa amezungukwa na makochi mengine mbalimbali yenye rangi tofauti ya aina ya sofa ikiwa ni sehemu ya kuuza samani za ndani.

Watu wawili waliopo mbele ya jengo lenye rangi ya blue huku akionekana mwanaume aliyevaa flana ya rangi nyeupe kofia nyeusi na suruale ya jinsi, amekaa kwenye kochi la sofa la kuvutia lenyemuonekano wa rangi ya dhahabu ikiwa nisehemu ya biashara ya dhamani za ndani.

Kitanda kikubwa kizuri na cha kuvutia kilichotengenezwa kwa mbao imara. Kilichowekwa sehemu ya wazi kwa ajili ya kuwavutia wateja kwa lengo la kufanyabiashara ya samani za ndani.

Viti na meza zilizotengenezwa kwa mbao imara nzuri na za kuvutia zilizowekwa kwenye sehemu ya wazi, kwa ajili ya biashara kwa lengo la kuwavutia wateja wa samani hizo za ndani, zitakazotumika katika chumba maalumu kwa ajili ya kulia chakula.

Sehemu ya wazi iliyopangwa meza pamoja na viti vilivyotengenezwa na mbao imara, vyenye kuvutia vilivyowekwa, ikiwa ni sehemu ya kutangaza biashara ya uuzaji wa samani za ndani.

Chumba kikubwa kizuri na chakuvutia cha kuuzia thamani za ndani, kilichosheheni makochi ya sofa, meza zilizotengenezwa kwa mbao pamoja na mapambo ya ndani kama vile:taa na saa za ukutani.

Vitanda vizuri vyema kuvutia vilivyotengenezwa kwa mbao, vimepangwa katika mazingira mazuri yaliyozungukwa na uoto wa kijani, ikiwa ni sehemu ya kuvutia kwa ajili ya biashara ya kuuza samani hizi.

Viti pamoja na meza zilizotengenezwa kwa mbao imara na za kuvutia, Zilizowekwa sehemu ya wazi kwaajili ya kuuzwa kama samani za ndani zitakazotumika katika chumba maalumu cha kulia chakula.

Watu wa nne; upande wa kulia kukiwa na wanawake watatu, na upande wa kushoto kukiwa na mwanaume mmoja. Waliopo kwenye karakana yenye mashine mbalimbali na vifaa vya mbao, wakiwa katika zoezi zima la kutengeneza samani kwa kutumia mbao.

Fundi seremala wanaoshughulika na viti, vilivyotengenezwa kwa mbao pamoja na sofa, na kuwekwa sehemu ya nje, ikiwa ni sehemu ya mauzo ya samani ya ndani, itakayosaidia kuwavutia wateja.

Chumba kikubwa, kizuri na cha kuvutia, kilichosheheni samani za ndani pamoja na mapambo, ikiwemo, makochi aina ya sofa, viti vya mbao, na saa za ukutani nzilizowekwa kwa ajili ya kuuzwa.

Chumba maalumu kwa ajili ya kuuzia samani za ndani, kizuri, kikubwa, na cha kuvutia kilichosheheni makochi ya aina ya sofa pamoja na meza zilizotengenezwa kwa mbao, zikiwa zimewekwa katika mpangilio mzuri wa kuwavutia wateja.

Watu wanne, wanaume kwa wanawake, huku akionekana mwanaume aliyevalia kofia ya rangi ya kahawia pamoja na nguo zenye rangi ya bluu, aliyeshika vifaa vya kufanyia kazi katika kiwanda hiki cha mbao cha kutengenezea samani za ndani.

Chumba kikubwa, kizuri na cha kuvutia kilichosheheni mapambo pamoja na samani za ndani, ikiwemo makochi ya aina ya sofa, viti vilivyotengenezwa kwa mbao na taa nzuri za kisasa.

Watu kadhaa wanaume kwa wanawake waliopo kwenye sehemu ya kuvutia ya hoteli yenye samani za kisasa, mapambo na meza zilizotawaliwa na glasi zenye vinywaji ndani yake.

Mwanamke aliyeshika kapu, akiwa na watoto wawili waliopo sehemu ya hoteli iliyopangwa viti vya kuvutia. Huku kwa mbali akionekana mtu wa makamu aliyekaa kwenye kiti akila chakula kilichopo mezani.

Eneo la mgahawa wa kisasa lililotengenezwa kwa miti na mbao lenye taa nzuri na zakuvutia, kwa nje kukiwa na bango kubwa, lililowekwa mtiririko wa vyakula vinavyopatikana katika mgahawa huo.

Eneo la ndani la mapokezi ya hoteli husika iliyosheheni mapambo pamoja na samani za kisasa, ikiwa ni sehemu ya kwanza ya kupata huduma katika hoteli hiyo.

Mwanamke aliyevaa gauni fupi lenye rangi ya njano, na suruali ya jinzi, aliyesimama mbele ya wahudumu wawili, waliovaa sare za rangi nyeupe pamoja na tai, katika eneo la mapokezi hotelini.

Mdada aliyevaa shati la rangi nyeupe, sketi nyeusi, ikiwa ni sare za hoteli husika aliyeshika seheni kwenye mkono wake wa kulia, amesimama pembeni ya mwanaume aliyekaa kwenye kiti, wakiwa wamezungukwa na samani za ndani nzuri na za kuvutia.

Mwanaume aliyevaa sare za hoteli husika, anayepita kweye eneo maalumu lililopangwa viti kwa utaratibu mzuri. jii ikiwa ni sehemu ya kutoa huduma ya chakula kwa wateja waliopo kwenye hoteli hiyo.

Mdada mwenye muonekano wa kutabasamu aliyeketi kwenye kiti, pembeni yake kukiwa na kabati pamoja na bidhaa zilizopangwa kwa mpangilio maalumu za mahitaji ya kila siku kwenye jamii husika.

Watu mbalimbali waliopo sehemu ya wazi ya soko, waonofanya shughuli ya kuuziana na kununua mazao ya vyakula kama vile matunda ikiwemo ndizi, mapapai, machungwa pamoja na matikiti maji.

Soko la wazi lenye wauzaji na wanunuzi wakihudumiana kwenye mazingira yenye meza, viti na bidhaa mbalimbali kama vile vitunguu, matango, karoti, pilipili hoho, nyanya, pamoja na viazi.

Soko la wazi, linaloonyesha mwanamke na mwanaume, wakihudumiana kwenye mazingira ya meza, viti; na bidhaa mbalimbali kama: mboga, matunda, mafuta ya kupikia, mayai, viazi, nazi, pamoja na bidhaa zinazowazunguka, kwa mahitaji ya kila siku ya jamii.

Watu mbalimbali waliopo sehemu mbalimbali ya wazi ya soko iliyosheheni magunia yenye mazao ya chakula kama vile mchele pamoja na maharage, wakiwa katika shughuli ya kuuziana pamoja na kununua.

Watu kadhaa, wanaume kwa wanawake, waliopo kwenye sehemu ya soko wakizungukwa na bidhaa mbalimbali za kila siku, wakiwa katika mauzo na manunuzi ya mahitaji ya nyumbani.

Eneo la soko la wazi lenye wauzaji na wanunuzi wakihudumiana kwenye mazingira yenye meza, viti na bidhaa mbalimbali kama vile machungwa, ndizi, matikitimaji, pamoja na mapapai.

Mwanaume na mwanamke waliopo katika sehemu ya soko iliyosheheni bidhaa mbalimbali za nyumbani, ikiwemo: vioo vya ukutani, saa za ukutani, mapambo mbalimbali pamoja na maua.

Mwanamke aliyezungukwa na bidhaa mbalimbali katika eneo la soko, ikiwemo nyanya nyingi zilizopangwa kwenye mafungu kadhaa na kuandikwa bei zake katika vikaratasi maalumu.

Mwanamke aliyevaa nguo nyeusi akiwa amejifunga aproni anaweka matunda kwenye mfuko, pembeni yake akiwa amezungukwa na idadi kubwa ya watu pamoja na maduka mbalimbali katika eneo la soko.

Watu wawili mwanamke mmoja pamoja na mwanaume mmoja, waliopo katika soko la bidhaa mbalimbali ikiwemo vitunguu, nyanya pamoja na karoti wakiwa wanashughulika kila mmoja katika biashara yake.

Mwanamke aliyevaa shati la rangi ya Zambarau akiwa amezungukwa na watu wengi waliopo kwenye eneo kubwa la soko la wazi. lililosheheni mboga mboga, matunda, pamoja na mazao ya chakula.

Mwanamke aonekanaye sehemu ya wazi ya soko, lililosheheni bidhaa mbalimbali zilizopo kwenye viroba kamavile mbogamboga, nyanya, matunda, pilipili hoho pamoja na karoti.

Soko la wazi lenye wauzaji na wanunuzi, wakihudumiana kwenye mazingira yenye meza, viti, na bidhaa mbalimbali kama mboga, matunda, mafuta ya kupikia, vyakula pamoja na mizigo ya magunia iliyojaa pembejeo na vyakula tofautitofauti, huku kila mmoja akiwa bize na shughuli yake ya kiuchumi.

Mwanaume mwenye asili ya kizungu aliyevalia kofia ya kijivu, fulana nyeusi, na suruali ya kijivu, akiwa amesimama katikati ya soko lenye bidhaa mbalimbali za kisanaa na kitamaduni, kama vile sanamu la pundamilia, shanga, pamoja na vibuyu.

Watu mbalimbali wanaume kwa wanawake wanaonekana katika manunuzi, katika soko la wazi, wakiwa wameshika mfuko kwa ajili ya kuja kutafuta bidhaa zao za mahitaji ya kila siku.

Soko lililosheheni bidhaa mbalimbali za mahitaji ya kila siku ya nyumbani ikiwemo; viungo vya chakula, ubuyu, tangawizi pamoja na viungo vya chai.

Idadi kubwa ya watu, wanawake kwa wanaume, baadhi wakiwa wamesimama, wengine wanatembea na wengine kukaa, waliozungukwa na bidhaa mbalimbali katika eneo la soko, wakiwa wanajipatia mahitaji yao ya kila siku.

Kiganja cha mkono wa kushoto wa binadamu, kilichoshikilia kifaa cha kielektroniki kiitwacho simu, kinachofanya kazi mbalimbali, kama vile mawasiliano ya mtandaoni, na miamala ya kifedha.

Kiganja cha mkono wa kushoto cha binadamu kilichoshika kifaa cha kielektroniki kijulikanacho kama simu ya kampuni ya 'NOKIA'. Kinachofanya kazi ya kurahisisha mawasiliano baina ya watu wawili waliopo sehemu tofauti pamoja na shughuli zingine kama vile miamala ya kifedha.

Watu mbalimbali waliopo kando ya duka lililochorwa kwa mabango ya rangi ya kijani na kuandikwa 'Mpesa', ikiwa ni duka linalotoa huduma za miamala ya kimtandao, kama vile, kurusha na kupokea pesa.

Mashine ya kisasa iliyo andikwa Mpesa imetengenezwa kwajili ya kazi maalumu ya kufanya miamala ya kifedha mtandaoni kama vile, kuweka na kutoa pesa kwa kutumia kadi maalumu

Watu mbalimbali wanaume kwa wanawake, waliopo kandokando ya duka lenye mabango ya miamala ya kipesa, inayofanyika kwa njia ya simu au ya benki kwa mfano "M-PESA, AIRTEL" au benki ya "CRDB".

Vifaa viwili vya kielektroniki, ambavyo ni mashine ya malipo pamoja na simu, vinavyoonyesha picha za miamala tofauti ya pesa kupitia huduma ya pesa kwa njia ya simu au ya mitandao.

Watu wawili mwanamke na mwanaume, waliopo ndani ya chumba kikubwa kizuri na cha kuvutia chenye samani tofauti ikiwemo meza na viti, ndani ya jengo lionekanalo kuwa ni jengo la kisasa.

Majengo mawili makubwa ya gorofa yaliyojengwa kwenye ardhi husika yakiwa yamezungukwa na mimea pamoja na nguzo za umeme, hii ikiwa ni sehemu ya umiliki wa ardhi usio hamishika.

Mwanaume aliye na muonekano nadhifu, amevaa mavazi ya suti, akiwa amesimama ndani ya chumba kikubwa chenye uwazi, kilichotengenezwa kwa madirisha na milango ya vioo, katika jengo hili la kisasa.

Watu mbaimbali wanawake kwa wanaume wakifanya manunuzi katika duka kubwa na la kisasa ,lenye wahudumu waliovaa fulana za bluu, lenye bidhaa mbalimbali zilizo pangwa kwa mpangilio wa kuvutia.

Sehemu ya duka kubwa lililowekwa katika mazingira yaliyo safi na ya kuvutia lenye sakafu ya marumaru, ndani yake likionekana kabati la mbao lililopangwa idadi kubwa ya viatu kwa ajili ya biashara.

Sehemu ya duka kubwa iliyotengenezwa kwa sakafu ya murumaru na kusheheni makabati ya kisasa ya vioo yaliyopangwa bidhaa mbalimbali ikiwemo vipodozi, mikoba pamoja na viatu.

Sehemu ya duka kubwa lililotengenezwa na sakafu ya mbao na kupangwa rafu zilizosheheni nguo mbalimbali kwa ajili ya biashara hii, ikiruhusu wateja kuingia katika duka hilo kufanya manunuzi.

Duka kubwa na la kisasa lililotengenezwa kwa milango na madirisha ya vioo, linaloonesha masanamu yaliyoveshwa nguo, ikiwa ni sehemu ya kutangaza biashara ya mavazi.

Sehemu ya duka kubwa lililowekwa katika mazingira safi na ya kuvutia, lenye sakafu ya marumaru, ndani yake likionekana kabati au rafu lililopangwa nguo aina ya mashati kwa ajili ya biashara.

Watu mbalimbali wakiwemo wanaume waonekanao kwa ukaribu kabisa waliopo ndani ya duka kubwa lililosheheni rafu zilizopangwa, mabegi ya rangi tofauti pamoja na viatu ikiwa ni sehemu ya kufanya manunuzi ya bidhaa tofautitofauti za mavazi.

Duka la kisasa lenye mpangilio mzuri wa viatu vidogo vyenye rangi tofauti kama vile waridi, bluu, nyeusi na kaki viliyotundikwa kwenye rafu nyeupe ya viatu.

Sehemu ya wazi ya duka kubwa safi na la kuvutia lililo sheheni nguo za kisasa, Ikiwemo mashati yaliyopangwa katika mifuko pamoja na makoti ya suti yaliyotundikwa kwenye rafu za nguo.

Mkono wa kushoto wa binadamu ulioshikilia kopo la kiambato kizito cheupe kinachotengenezwa kwa mayai, mafuta na limao (yaani mayonisi). Pembeni yake kukiwa na makabati yaliyopangwa mifuko mbalimbali ya vyakula katika soko la kisasa.

Chumba kikubwa cha uwazi cha soko la kisasa, chenye taa zinazowaka na kuvutia, sakafu ya marumaru. Kilichopangwa na bidhaa mbalimbali kama vile viti, mipira pamoja na baiskeli.

Sehemu ya wazi yenye kuvutia na kupendeza ndani ya chumba cha soko kubwa la kisasa, lililosheheni makabati pamoja na rafu zenye bidhaa mbalimbali. Wakionekana watu waliokuja kununua bidhaa hizo ikiwa ni mahitajinyao ya kila siku.

Watu kadhaa, wanaume Kwa wanawake walioko ndani ya soko la kisasa, lililosheheni makabati yenye bidhaa mbalimbali, ikiwemo vyakula pamoja na vichwaji, wakiwa katika manunuzi ya mahitaji yao yakila siku.

Chumba kikubwa cha wazi na cha kuvutia ndani ya soko la kisasa, chenye taa na sakafu ya marumaru, kilichopangwa makabati yenye makopo ya mafuta na ya vinywaji, pamoja na vyakula vilivyopo ndani ya mfuko.

Mkono wa binadamu wa kushoto, ulioshika chupa chenye bidhaa husika. pembeni yake kukiwa kuna kabati lililopangwa vyupa mbalimbali vyenye bidhaa tofautitofauti kama vile: viungo, mafuta pamoja na maboksi ya majani ya chai katika soko hilo la kisasa.

Mteja wa kike, aliyevaa fulana nyekundu pamoja na suruali nyeusi, ameshikilia kikapu cha kuweka bidhaa katika soko kubwa la kisasa, akiwa amezungukwa na rafu zenye bidhaa mbalimbali, kama vile vinywaji pamoja na vyakula.

Makabati kadhaa yaliyopangwa na madumu ya mafuta ya kupikia, pamoja na mafuta ya kupaka, yaliyopo kwenye chumba kikubwa chenye nafasi na kinachowaka taa za kuvutia, katika soko hilo zuri la kisasa.

Chumba kikubwa cha wazi na chakuvutia ndani ya soko la kisasa, Chenye bango lililo andikwa ghala la vinywaji, Kilicho sheheni makabati yaliyo pangwa vinywaji safi vilivyo na vilevi na visivyo na vilevi.

Mteja wa kike aliyevaa sweta la rangi ya kahawia, mkoba mweupe pamoja na suruali ya jinzi, amesimama mbele ya kabati lililosheheni matunda kama vile; matango, machungwa, ndizi pamoja na maparachichi, ikiwa ni sehemu ya mauzo katika duka kubwa la kisasa.

Mwanamke aliyevaa vazi jekundu, akiwa ameshika kapu, wakati wa kufanya manunuzi katika soko la kisasa. Anapita katikati ya makabati yaliyosheheni vinywaji vya aina mbalimbali, ikiwemo maziwa, maji pamoja na juisi.